Huyu ni mkunga ama daktari wa kiasili, anaonekana akimfanyia mama aliye pale ukaguzi kwenye tumbo lake. Mama anaonekana akiwa amelala sakafuni.

Huyu ni mama, mama huyu anaonekana anatabasamu . Mama huyu anateka maji kutoka kwenye mfereji kwenda kwa mtungi. Mama huyu anaonekana yupo katika nje ya nyumba yake akiwa amechuchumaa.

Haya ni mahindi, mahindi haya yapo katika hali ya kua. Pale kunaonekana nzige waliovamia mahindi haya. Nzige hawa wanaonekana kuwa wenye kuharibu ya kukula mahindi haya kabla hayajakua.

Hapa ni kwenye wadi, humu kuna mgonjwa. Mgonjwa huyu ambaye ni mama anaonekana kushika mtoto wake mchanga mkononi. Pia ametembelewa na watu kadhaa waliokuja kumhoji. Pia wanaonekana kuwa wanamjulia hali wakiwa na tabasamu.

Hili ni chupa la dawa. Chupa hili ni nyeupe chupa hili lina maandishi nyeusi pia chupa hili lina maandishi ya kimombo yanayo soma Cranberry pills for UTI kwa mbali kuna rangi ya kijano inayo onekana.

Hili ni kasha la dawa linalojulikana kama Ferolax, kasha hili lina rangi ya nyeupe na nyekundu, kasha hili lina maandishi yanayosema kuwa lina vidonge thelathini vya dawa.

Huyu ni daktari anaonekana kuwa ameshikilia dawa ya kiasili mkononi, dawa hili inaaminika kutibu ugonjwa wa Covid 19, pia dawa hii iko katika chupa.

Daktari huyu wa meno anaonekana akimhudumia mgonjwa. Wote wamevalia barakoa ila zina rangi tofauti tofauti . Daktari anaonekana kushikilia kifaa chake cha kazi mkononi pia ana tochi kichwani inayomulika.

Huyu ni muuguzi kutoka chama cha UNICEF anaonekana akihudumia mgonjwa aliyevalia nguo za utamaduni ya kimaasai, wote wanaonekana kuwa wamevaa barakoa pia kwa mbali kuna bango ambalo linaonekana nyuma pale.

Hapa ni kwenye daktari wa meno. Daktari anaonekana kumtoa jino mgonjwa linalomsumbua pale ana msaidizi anayeshikilia mashine ingine mkononi kuelekea mdomoni pia kuna taa iliyomulika kutoka upande wa juu .

Huyu ni mgonjwa na yuko katika wadi, mgonjwa huyu anaonekana kuwa mahututi, pale ana bandeji kadhaa usoni na pia pale kwenye mkono mgonjwa huyu amelala kitandani akiangalia upande moja.

Hapa ni kwenye wadi. Wadi hii ina wauguzi watatu na mama mmoja anayeonekana kuwa ni mjamzito. Pia mhuguzi mmoja aliyevalia barakoa anaonekana akimhudumia mtoto mchanga aliye pale.

Hapa ni kwa daktari. Daktari huyu ni wa macho. Daktari huyu anaonekana akimkagua mgonjwa macho yake kwa kutumia mashine ya kiteknolojia. Daktari huyu anaonekana akiwa anatabasamu.

Huyu ni muuguzi, anaonekana akimpa mtu chanjo aliyeketi pale. Muuguzi anaonekana akiwa amevalia barakoa na kabuti jeupe. Mtu aliyeketi pale anaonekana kuwa mtulivu anapopewa chanjo.

Huyu ni mhudumu wa afya. Anaonekana akipuliza moshi ulio mkali kwenye ukuta huu. Mhudumu huyu anaonekana kuwa mashine kubwa aliyobeba begani, pia amevalia zana za usalama.

Huku kunaonekana kukikuwa na mkaza wa Moto, pale kuna vitu vilivyochomwa Lia kuna manyumba yaliyobomoka kwa sababu ya kuchomeka. Mle kuna watu wengi waliotabakaa hali jinsi ilivyo.

Huyu ni daktari wa macho. Daktari huyu anatumia njia ya kiteknolojia kumkagua macho mteja, pia ukutani kuna mabango ya kuonyesha sehemu nyingine ya macho na sehemu nyingine za mwili.

Humu ni kwenye wadi ya watoto. Pale kuna muuguzi anayeonekana akimhudumia mtoto mchanga aliyoko pale. Muuguzi anaonekana akimfunika mtoto huyu. Mtoto huyu yupo katika mashine.

Mgonjwa huyu anaonekana anapewa canjo pia anaonekana kuwa amekula chumvi nyingi, mgonjwa huyu anaonekana amevalia barakoa ya samawati pia muuguzi anaonekana akishikilia pamba mkononi mwake.

Huyu ni muuguzi, muuguzi anaonekana akimpa mtoto mchanga dawa, mtoto yule ako mikononi mwa mama, muuguzi huyu anaonekana akiwa amevalia mavazi ya nyeupe yaliyo na mistari ya nyekundu, mama pia anaonekana akitabasamu mtoto wake akipewa chanjo.

Huyu ni bawabu, anaonekana akinawa mikono na pia amevalia barakoa. Pale kando yake kuna nyota ya chuma iliyopakwa rangi ya nyeusi. Bawabu huyu amevalia sare zake za kazi.

Hawa ni akina mama wakiasiliya kwa Samburu. Akina mama hawa wamevalia shanga na shuka mwilini. Wakinamama hawa wamebeba mitungi ya maji kichwani.

Huyu ni muuguzi na mgonjwa. Muuguzi huyu, anaonekana akimfanyia uchunguzi mgonjwa kwa tabasamu. Mkononi, muuguzi ana kalamu na mahali pa kuandika anapofanya uchunguzi.

Humu ni chumbani chumbani humu muna wanawake wawili. Mmama mmoja aliavalia nguo iliyoandikwa Ministry of Health, anaonekana akimueleza mwenzake tu kilichoandikwa kitabuni ambacho ameshikilia.

Huu ni mkasa wa moto ambapo lori mbili zilikongana ,lori moja ikiwa ya mafuta ,pale kuna watu ambao wanajaribu kuzima moto huo, pia pale kunaonekana mmoja anayejaribu kurekodi matukio yanayojiri pale.

Humu ni hospitalini, hospitalini humu mama amemleta mwanawe ilikuapata chanjo muuguzi anaonekana akimdunga mtoto chanjo aliyemkononi mwa mama kwambali kunaonekana mabango yaliyo ukutani .

Humu ni darasani, darasani humu mna mwalimu na ukutani mna mabango. Pia wanafunzi wanaonekana kuwa wameketi kwa mpangilio. Wanafunzi hawa pia wanaonekana wanashikilia karatasi mikononi mwao, wakionyesha mwalimu wao.

Hùyu ni muhudumu wa afya, muhudumu huyu anaonekana akiwa amevalia nguo ya njano. Pia mabegani anaonekana akiwa amebeba kasha yenye rangi ya blue , anaonekana pia akitembea kwenye uwanja uliojaa maji.

Hapa ni pahali pana kiangazi. Rangi pale ni ya kahawia. Kuna mawe mengi yaliko pale, kwa umbali anga inaonekana kuwa kame. Pia kuna mti ulio pale uliokauka.

Hapa ni kwenye chumba cha kuifadhi, daktari anaonekana akifanya ukaguzi kutoka kwenye kasha. Ukutani kumeandikwa time and temperature ,pia kunaonekana kuwa na kasha zilizopangwa vizuri.

Hiki ni chumba cha wadi cha hospitali kwenye wadi hii kuna mashine ya incubator mbili mzazi mmoja anaonekana akimshughulikia mwanaye aliye lala katika machine ile.

Huku ni penye gharika la maji, kwa umbali, maji mengi yanaonekana kuzunguka mahali haya pia pale kuna mashua na mtu aliye pale anayeonekana akivuka.

Mtu huyu anaonekana akiwa amevalia zana za salama, anaonekana akinyunyuza dawa katika chumba hiki, mtu huyu amevalia mavazi meupe na pia barakoa iliyo nyeusi ya miezi.

Hiki ni chumba cha operesheni ya upasuaji, pia mle mnamadaktari watatu, mmoja ambaye anayefanya upasuaji, wapili anaye msaidia na watatu ambaye anaye tazama kwa umbali yanayo endelea.

Hawa ni watoto, watoto hawa wanaonekana wakiwa wanachota maji. Pia, kuna mitungi iliyoko pale. Kuna mtaro pale ambao ni mchafu sana. Hali ya mazingira haya yanaoneka kuwa yamezorota sana.

Huyu ni mama. Mama huyu anaonekana kuwa amejifunga kitambaa kichwai. Mama huyu anaonekana ni kwamba anateka maji. Pia mle kunaonekana kuwa na mitungi mingi ya maji.

Hapa ni kwenye kliniki mwa hospitali. Mhudumu aliyevalia mavazi nyeupe anaonekana akimfinyia dawa mgonjwa. Pia kwa mbali kunaonekana kuwa na wagonjwa wengine wanaongojea kwa foleni.

Hili ni chupa la dawa. Chupa hili lina funiko la rangi la nyekundu. Chupa lenyewe lina rangi nyeupe. Kwenye maandishi yaliyoko pale, chupa la dawa hili linaitwa well fitter na lina donge sitini

Hili ni chupa la dawa, chupa hili lina kifuniko cha rangi ya nyeupe, chupa hili lina maandishi yanayosoma Muarubaini Herbal Drink , Neema Mkilifi pia inaonekana kuwa na lebo cha Otorial Naturals .

Huyu ni daktari wa meno. Daktari huyu anaonekana kuwa ameshikilia kinachokuwa ni mfano wa mdomo wa mwanadamu akimwonyesha mgonjwa anavyostahili kujisugua meno yake. Pia muuguzi huyu anaonekana kuwa amevalia barakoa.

Hapa ni hospitalini, kunaonekana kuwa na mgonjwa aliyelala juu ya machela daktari akimhudumia. Mgonjwa huu anaoneka kuwa amevaa barakoa na daktari akimnyoosha mguu wa kushoto.

Hapa ni kwenye galika, humu unaonekana kuwa jumba liliboromoka, watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamesimama juu ya jengo hilo lililoboromoka. Pia kuna watu pale wanao jaribu kuwaokoa wengine waliokwama kule ndani.

Hili ni chupa la dawa chupa hili linamaandishi la MMR yaani measles mumps na rubela vaccine pia kuna sindano ilioko mkononi inatumika katika kudunga dawa hii pia mkono ule unaonekana kuwa umevaa glavu.

Hizi ni dawa zinazojulikana kama Azithromycin Tablets. Dawa hizi ziko katika mpangilio wa tano tano katika kila sacheti. Pia pale kuna kasha iliyoandikwa Azithromycin Tablets.

Hii ni chupa la dawa ya Yellow Fever Vaccination. Pale kunaonekana kuwa na sindano itakayo tumika. Kwa mbali kunaonekana kuwa na chupa zingine tatu za rangi ya nyeupe na zingine kwa glasi.

Humu ni sehemu penye mafuliko humu mmejaa maji pia pale kwa nyumba yanaonekana yamejaa maji kwa mbali Kuna miti iliyomea pale kando ya nyumba hizi pia kunaonekana nyumba hizi zina paa za mabati.

Hapa ni kliniki kliniki hiki kina wauguzi wanne na wagonjwa wauguzi wawili wanaonekana Wakisafisha vyombo vitakavyotumika Katika matibabu muuguzi mmoja anaonekana akimhudumia mgonjwa.

Huyo ni daktari mpasuaji na msaidizi wake. Daktari hawa wawili wanoonekana kufanya operisheni mtoto mdogo aliye lazwa pale. Pia kwa mbali kunoonekana kuna sirenji ambayo inatumika katika operisheni.

Hii ni kasha ya dawa, kasha hii ina rangi ya njano, nyeupe, samawati na nyekundu, kasha hii ina jina CBD pain cream , pia ina maandishi ya kimombo yanayao soma double stregth .

Hapa ni kwenye ofisi ya mapokezi. Pale kunaonekana kuwa na televisheni iliyowashwa. Kwenye ofisi hii, kunaonekana kumeandikwa, Dental care maana hii ni kliniki ya meno.

Hili ni chupa la dawa, chupa hili limeandikwa Gynastic Nutrition ama Vitamin D cholestrofol chupa hili lina vidonge thelethini pia ni la dietry supplements .

Hawa ni watoto, watoto hawa wanaonekana kuwa ni mapacha pia wanaonekana kuwa wameshikwa mikononi mwa wauguzi, kando pale mmeketi mama anayeonekana kuwa ni mama yao.

Hapa ni barabarani. Barabarani humu mnaonekana kuwa na mafuriko. Gari ya ambulansi inaonekana ikiwa inajaribu kupita pale. Pia kuna mlolongo wa magari unaonekana pale. Mzee mmoja anayesukuma toroli anaonekana akitembea kwenye mafuriko hayo.

Hili ni chupa la dawa. Chupa hili lina jina la Rucan Capsules. Dawa zilizoonekana pale ni za nyekundu. Chupa hili liko juu ya meza na meza yenyewe ya rangi ya nyeusi.

Hiki ni kliniki, kliniki hiki kina wahudumu watatu, mama mmoja anaonekana kua ameshika mtoto mkononi na mwingine akiwa amesimama, mwanakliniki mmoja anaonekana kumpea mtoto mmoja chanjo.

Hawa ni wahudumu wa afya. Wahudumu hawa wanaonekana kuwa ni akina mama, pia wanaonekana kuwa wameshikilia kasha mikononi zenye rangi nyekundu. Wamo katika uwanja.

Hii ni mipunga. Mipunga hii ni ya kijani na ii katika hali ya kumea mipunga hii imemea katika maji mengi pia mkulima anaonekana akinyunyuzia mipunga hii dawa.

Hawa ni watoa huduma. Watoa huduma hawa, wanaonekana wakiwa wamevalia zana za usalama. Pia, wanaonekana wakitoa huduma ya usafi kwenye chumba hiki. Watoa huduma hawa, wanaonekana kuwa wamevalia mavazi yenye rangi nyeupe.

Huyu ni muuguzi anayepea mwana chanjo. Mama yake anaonekana akiwa amemshika kwa ustadi. Kwa mbali, muuguzi mwingine anaonekana akipiga picha muuguzi huyu anapopeana chanjo hii.

Hapa mna gari. Gari hili lina madirisha na magurudumu nyeusi. Mbali kunaonekana kuwa na akina mama wawili waliovalia barakoa na gloves . Wamama hawa wanaonekana wakiwa wenye furaha.

Hapa ni kwenye kituo cha chanjo. Muuguzi anaonekana anatana akimpa mtu chanjo. Pia nyuma yake ni muuguzi mwingine anayetazama kwa umakini. Pale kuna kasha la chanjo liliilo na rangi ya samawati. Nyuma kwenye bangu imenikwa pata chanjo kaa chonjo.

Hapa ni kwenye maonyesho, pale mmoja anaonekana akionyesha ubunifu wake. Anafanya haya kwa makini sana, kwa mbali kunaonekana kuna watu ambao wanaotazama ubunifu wake kwa umakini sana.

Hapa ni kwenye kliniki. Mama amemleta mwanawe ili aweze kupata chanjo. Daktari anawanekana kumpa chanjo mwana kupitia kudungwa kwenye sindano. Pia kunaonekana kuwa na mahali pa kuweka sindano zilizotumika.

Hili ni chupa la dawa. Dawa hili, linatumika kutibu magonjwa kama vile, measles, mumps na rubella . Pia pale kunaonekana kuwa, kuna sindano ambaye inatumika kudunga dawa.